Wachezaji wawili wa mpira wa miguu wametumia mikongojo. Wanakimbia uwanjani wenye udongo mwekundu. Mmoja amevalia jezi nyekundu akiudhibiti mpira kwa ustadi.

Uwanja wa michezo wa watoto umejengwa katika eneo la bustani lenye miti mikubwa ya kivuli. Vifaa vya raha vya rangi mbalimbali kama vile nyekundu, ngazi la samawati, na sehemu za kucheza zimepangwa vizuri.

Mwogeleaji ambaye amemaliza shindano anajishikilia kwenye ukingo wa dimbwi. Anashusha pumzi baada ya juhudi nyingi. Amevalia kofia nyeupe.

Hili ni jalada la kitabu. Lina maandishi juu yake kuna michoro ya mananasi mboga na kuku. Chini yake kuna picha ya viatu pampu ya maji na miti.

Hiki ni kitabu kinacho funguliwa. Ukurasa wa kulia una chati ya ya usafi. Picha kadhaa zimechorwa hapa. Zinaonyesha mswaki, kitanda nguo na viatu.

Katika guzo ya majano, kuna bango la kijani kimbichi. Bango lina mshale mweupe unaoelekeza upande wa kushoto. Juu ya mshale kuna maandishi.

Mwanaume anazungumza kwenye jukwaa, amevaa suti ya samawati na tai ya rangi mbalimbali. Anashikilia kipaza sauti na anatabasamu, amesimama nyuma ya meza.

Hiki ni chumba cha kompyuta shuleni ,kina viti na meza za mbao wa kila mwanafunzi . Kompyuta zimewekwa nyuma na mbele kuna ubao mweupe.

Mwanamke ameketi kwenye kiti cha magurudumu akilishikilia mkuki wa kurusha , amevalia shati jekundu na sururali nyeusi . Anaanda kurusha mkuki mrefu wa njano.

Makabati mawaili yamesimama karibu, moja likiwa jeupe na jingine la mbao. Kuna chupa ya maji imewekwa ndani ya kabati jeupe. Kabati la mbao lina vitu vingi ndani yake.

Wanariadha wanne wanapiga picha baada ya kumaliza mashindano. Mmoja amevaa kifaa cha macho, na wengine wana mikanda ya kijani shingoni.

Kuna chati iliyowekwa ukutani yenye majina ya siku za wiki. Kuanzia Juma Pili hadi Juma Mosi. Kila jina limeandikwa kwenye karatasi tofauti na picha ndogo ya mnyama au maua.

Kitabu cha wanafunzi kinaonyesha kina maandishi. Kimekusudiwa darasa la saba na kina nembo. Jalada, ina picha ya mkono ukiwa umeshika chipu ya kompyuta.

Mwanamme mwenye umrinwa makamo amesimama mbele ya hadhira, anatoa hotuba muhimu , amevalia suti ya samawati iliyonyooka. Shati jeupe na tai ya zambarao.

Huyu ni mwanamke aliyeketi kwenye kiti cha mbao na matandiko mekundu amevalia jaketi nyekundu yenye michirizi nyeusi, suruali nyeusi na viatu vya michezo.

Hawa wanakimbia kwenye uwanja wa michezo. Wanaume wawili wanakimbia pamoja. Mmoja akimshika mwenzake mkono. Yule aliyevalia shati nyekundu yenye maandishi Kenya.

Nyuma ya uzio wa chuma ya rangi ya kijani, kuna mitungi miwili ya gesi. Moja ni mwekundu na mwingine ni mweupe. Pia, kuna kizima moto kimoja chekundu kimening'inia ukutani.

Hiki ni kitabu cha shule chenye kurasa mbili ina picha tatu ndogo na maelezo yake, picha ya kwanza ina lori kubwa likiwa limebeba mchanga, ya pili ina garimoshi kubwa nyeusi na moshi unatoka.

Wanariadha wawili wanakimbia pamoja. Mmoja amevaa kitambaa cha samawati kwenye macho. Ameshika mkono wa mwanariadha mwenzake anayevalia fulana ya kijani.

Mlango wa darasa umebandikwa na karatasi za rangi nyingi, kuna tabasamu la manjano lenye rangi ya uso wa kupendeza, kichwa kikubwa kimeshika ujumbe wa maendeleo makubwa.

Nyumba ya ghorofa mbili inasimama . Ina kuta za kijivu na milango miwili ya mbao . Kuna madirisha mengi yenye fremu ya kijani kibichi na kuna ngazi ya mbao.

Mwanamke mwanamichezo ameketi kwenye benchi la mazoezi anapumzika. Amevalia shati jekundu na suruali jeusi. Shingoni mwake amevalia kamba yenye lebo ya bendera ya Kenya.

Bodi nyeupe ya darasa imetundikwa ukutani, imeandikwa tarehe na swali. Swali linahusu jinsi Samuel alijibu Mungu alioomwita.

Huyu ni mwanariadha wa Kenya . Anaonyesha utaalamu wake kwenye uwanja wa riadha . Amevalia fulana nyeusi na kaptura ya kijivu . Anaruka kwa umbali na viatu vyake vikiwa vya rangi ya kijani.

Ukuta wa darasa una bodi nyeupe umeandikwa herufi kubwa na ndogo za kiingereza. Kuna orodha ya majina ya siku za juma, ambayo imewekwa kando na pia majina ya miezi ya miaka.

Mwanamke mwanamichezo ameketi kwenye benchi la mazoezi, na chuma cha kunyanyua mizigo nyuma yake, anaonekana akitabasamu kidogo.

Ukuta wa chumba unaonekana na kuna mabango kadhaa ya kielimu. Katika sehemu ya juu kuna mabango ya herufi yameandikwa kwa herufi kubwa na ndogo. Kuna picha ndogo za wanyama.

Kitabu umefunguliwa kwenye ukurasa wa somo, kina mada kuu kuhusu afya, usalama na tabia njema . Picha tatu zimechorwa hapo, mtoto wakiume mwenye furaha , msichana mweusi akicheka na watu wawili wakifanya mazoezi.

Chumba hiki ni darasa na kina viti na meza za mbao, ambazo zimepangwa vizuri. Viti vimekaa nyuma ya meza. Kuna mapazia ya waridi yamefungwa kwenye dirisha.

Njia ndefu nyembamba na inayoelekea mbele ainayoongoza kwenye majengo, kuna milango mbili za chuma, moja imejaa na kuna nyungine imefunguliwa kidogo .

Wanariadha wawili wanakimbia pamoja. Mwanamme anaonekana kuelekeza mwanamke. Wote wamevaa mavazi ya Kenya. Mwanamme amevalia shati la machungwa.

Mwanamke huyu ameketi kwenye kiti maalum cha magurudumu mbwle ya maji. Amevaa kofia nyeusi na amevalia shati la rangi nyekundu na kijani.

Jengo lenye ghorofa mbili lina miale ya duara na matusi meusi. Kila orofa ina milango mingi yenye rangi nyekundu.

Jengo la ghorofa tatu linaonekana kwa mbele. Kila ghorofa ina milango miwili ya rangi nyekundu. Madirisha mengi ambayo ni ya mraba yanapatikana pande zote za milango.

Wachezaji wanapiga picha wakiwa wamesimama na kuketi. Wamevalia sare nyekundu, kijani na nyeusi. Wawili wameketi moja akiwa kwenye kiti cha magurudumu.

Huu ni mlango mwekundu uliowekwa ndani ya ukuta wa mawe. Juu ya mlango kuna dirisha dogo. Mlango unakitasa cha rangi ya dhahabu na karatasi mbili zimebandikwa juu yake.

Haya ni mafaili mengi yaliyopangwa vizuri. Vitabu hivi vina jalada nyekundu. Upande wa juu, kuna maneno ambayo yanasema Ayubu Mashakani na jina la mwandishi.

Jengo la shule limepakwa rangi. Kuna mchoro wa safina ya Nuhu. Wanyama mbalimbali wamechorwa pembeni y jengo hili. Miongoni mwa wanyama ni kama, twiga, tembo na papa.

Hili ni eneo la mapokezi. Lina bodi kubwa ukutani iliyo na maandishi. Kuna bendera ya Kenya imewekwa na puto tatu, mbili za samawati na moja nyeupe.

Kikundi cha wakenya kinatembe akatika gwaride. Wanawake wawili wamevaa gauni refu jekundu. Wanaume wamevaa fulana nyekundu na suruali nyeusi. Wengi wao wamevalia kofia nyeusi.

Meza ina kompyuta mbili za mezani. Ziko na skrini na vitufe vya kuandikia na kipanya. Katikati, kuna vipande vya karatasi, vilivyoandikwa nambari.

Uwanja wa soka una wachezaji wengi waliokatwa katwa miguu. Wamevaa fulana zenye rangi tofauti. Nyekundu, manjano na kijani.

Mtu mmoja anaendesha baiskeli ya mbio. Amevalia suti maaalum na kofia nyeupe Mbele ya baiskeli yake kuna chupa ya maji

Kompyuta imewekwa kwenye meza nyeupe, kiwa cha kompyuta ni jeusi na nembo, kibodi jeusi kipo mbele yake kikiwa na herufi ya nambari.

Wana michezo wawili wako kwenye wingo . Mmoja maelala chini na amevaa kitambaa cheusi machoni. Mwingine amevaa fulana ya rangi ya machungwa.

Kompyuta nne zimewekwa juu ya meza ndefu, kila kompyuta ina kibodi na kipanya chake , kwenye kompyuta mbili za kushoto kuna vichwa vya sauti , kando ya meza kuna viti viwili vyeupe.

Baraza ndogo jeupe lina magurudumu na milango miwili ya rangi nyeusi kwenye milango kuna matundu madogo kwa ajili ya uingizaji hewa. Juu ya kabati hili kuna karatasi chache.

Jengo lenye ghorofa linaonekana ghorofa, hizi zina ngazi za chuma na saruji. Sakafu inaonekana kuwa na vigae vya rangi ya waridi na kuna nyasi ya rangi ya kijani kibichi.

Katika ukuta kuna bango la rangi nyekundu, upande wa juu kuna chati nyeupe ulioandikwa herufi za alfabeti, herufi zimepangwa kwa mpangilio sahihi.

Rangi ya kijani na nyeupe hupamba ukuta huo. Kifutio cha umbao kiko pale kimetengenezwa na mbao . Madoa madogo madogo ya rangi yamechafua ukuta.

Mwanamke mwanamichezo akiwa na mguu mmoja amesimama uwanjani. Anacheza soka. Amesimama kwa usaidizi wa fimbo mbili nyekundu.

Hii ni chumba cha kompyuta chenye meza na viti vingi. Viti hivi vimetengenezwa Kwa mbao na chuma jeusi. Meza zimeangazwa na miyale ya jua inayoingia kupitia madirisha yenye vyuma.

Wanariadha wa Kenya wakiwemo walio na ulemavu, wanatembea katika uwanja mkubwa. Baadhi yao wamevaa mavazi mekundu na wengine wamevaa mavazi ya kitamaduni.

Kwenye ukuta kuna bango la usimamizi wa taka. Bango lina kichwa, linaelezea aina mbalimbali za taka. Linaelezea namna ya kutupa taka vizuri.

Kompyuta kadhaa zimewekwa juu ya meza ndefu, kila kompyuta ina skrini nyeusi, kibodi na kipanya, skrini hizi zinaonekana kuwa za samani kidogo.

Nyasi za kijani kibichi zimeenea kwenye uwanja mpana zikizungukwa na miti ya mitende pamoja na mimea iliyopandwa kando ya ukuta.

Mwanaume ameketi kwenye kiti cha magurudumu na ameshikilia rundo la vitabu mikononi mwake. Amevalia shati lenye miraba na suruali ya samawati.

Kompyuta ya mezani na skrini yake imewekwa kwenye meza. Kuna stika iliyo na maandishi. Kando ya kompyuta, kuna kikombe kimejaa kalamu na kasi za biashara zimetawanyika.

Karatasi mbili za mazoezi ya watoto zimelala. Mazoezi haya yanahusu hesabu. Picha za wanyama ,viwavi na mamba zimechorwa hapa.

Bango la rangi tofauti limepachikwa ukutani ujumbe mbalimbali unaelekeza tabia njema, umeandikwa wazi kila ujumbe umeandikwa kwenye rangi tofauti.

Kikundi cha wanaume kinapiga picha. Wanaume wanne wameketi kwenye viti vya magurudumu. Mmoja ana glavu nyekundu, na mwingine ana glavu ya samawati.

Katika picha kuna sehemu ya kuchezea watoto, ikiwa na bati nyekundu na nyeupe na kitelezi cha kijani na samawati. Kuna uzio uliotengenezwa na matairi ya gari.

Katika ubao mwekundu kwa tangazo kuna chati ya saa ya kufundishia, chati hii ina saa kubwa iliyochorwa katikati ikiwa na petali kumi na mbili zinazo onyesha nyakati tofauti.

Watu wanne wako kwenye maji karibu na boti. Mwanamke ameketi ndani ya boti na amevaa shati nyekundu inamaandishi Kenya.

Jengo refu la ghorofa lililo jengwa kwa mawe linaonyesha urembo wake. kuna madirisha mengi kubwa yenye rangi nyeupe . Ghorofa zake zinaonekana zimejengwa kwa mtindo wa zamani.

Mlango wa kahawia una bango la karatasi ambalo lina maandishi, bango limebandikwa kwa kutumia gundhi chini yake tunaonyeshwa alama ya onyo.

Kuna rafu kubwa iliyogawanywa katika sehemu ndogo kila sehemu ina vitu vilivyowekwa ndani kuna mafaili ya rangi balimbali kama vile samawati, manjano na waridi.

Huo ni mlingoti mrefu wa bendera uliosimama katikati ya shamba la nyasi. Kuna mti mkubwa nyuma ya mlingoti na upande wa kulia ku na tanki kubwa la maji nyeusi.

Meza na viti vya wanafunzi vimepangwa vizuri kwenye chumba cha madarasa kwenye moja ya meza kuna kitabu chenye jalada ya rangi chungwa na picha nyeusi juu yake , viti vimetengenezwa kwa chuma.

Mwanamichezo ameketi ndani ya mtumbwi mtoni. Amevalia kofia, shati jekundu lenye neno Kenya na vazi jeusi. Anashika makasia mawili.

Wanariadha wanne wanatembea kwenye uwanja wa michezo wote wamevaa sare za michezo ,mwanariadha wa kwanza amevaa shati la samawati na suruari nyeusi.